Watu wazima wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini maelezo ya mwalimu anayeshiriki nao moja kwa moja, huku akitumia vitabu na kalamu kuandika masomo yanayowasaidia kubadili maisha katika lugha rahisi wanayoielewa vyema.

Watu wazima ndani ya darasa lenye upungufu wa madawati ambapo wengine wameketi chini, mwalimu anamuangalia mwanafunzi kwa umakini anayejibu swali kwa kuandika ubaoni, ikionyesha juhudi na ari ya kujifunza licha ya changamoto za mazingira.

Mwanamke mmoja amesimama kwa utulivu akitazama kwa umakini machapisho mbalimbali ndani la duka la vitabu, ambapo nakala mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, kwa lengo la kuwasaidia wateja kupata maarifa na kuongeza ufanisi wa matumizi yao.

Mwalimu wa kike ndani ya darasa lenye utulivu, anandika kwa umakini katika ubao mweusi kwa kutumia chaki nyeupe. Wanafunzi wameketi kwa umakini kwenye viti vyao wanafatilia kwa bidii kileanachofundisha hali inayoonyesha misingi ya elimu bora yenye maarifa yanayojengwa kwa uvumilivu, upendo na umakini.

Mandhari safi na tulivu imejaaa bustani maridadi za maua yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, barabara safi za vigae, miti mirefu yenye kivuli cha kupendeza na madarasa safi ya kufundishia. Kwa pamoja vikichangia kuwapatia wanafunzi wa shule ya msingi mazingira bora ya elimu na malezi.

Ndani ya darasa la shule ya msingi, lenye ubao mweusi na madawati ya mbao; wanafunzi wameketi kwa mtindo usio na mpangilio mzuri. Wengine wanatazama nje, huku baadhi wanasikiliza kwa makini. Karatasi zenye maandishi zimetangaza chini ya ubao. Mwalimu wa kiume anafundisha mbele kwa utulivu akijitahidi kuwavuta wanafunzi wake kuelewa somo.

Ndani ya maabara ya shule samahani za aina mbalimbali kama vile viti virefu na meza za kufanyia majaribio ya kisayansi kwa vitendo zimepangwa kwa mpangilio mzuri, huku mabomba ya maji yakiwa yamefungwa imara kwa ajili ya usafi kabla na baada ya mafunzo ya vitendo, kuimarisha elimu bora ya sekondari.

Chumba safi cha maabara chenye mazingira yaliyotunzwa vizuri, kikiwa na mitambo ya kisasa, na mabomba safi ya kunawia mikono kabla na baada ya majaribio ya vitendo. Kimeandaliwa kwa ajili ya kufanya mafunzo ya kisayansi, kwa usalama, nidhamu na ufanisi wa kielimu, katika ngazi ya sekondari.

Ndani ya darasa lenye ubao mweusi na mweupe wanafunzi wameketi kwa utulivu katika madawati wanafanya mitihani yao ya kujipima. Walimu wanasimamia kwa makini zoezi hilo ili kuhakikisha tadhimini bora. Karatasi za majibu zimewekwa kwa mpangilio juu ya meza kwa kukusanywa.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu na kwa mpangilio mzuri, katika madawati ndani ya darasa, wamevalia sare zao nadhifu wakiandika mitihani yao ya kujipima kwa umakini, ikiwa ni hatua muhimu ya kutathimini uelewa na maendeleo yao katika masomo, katika ngazi ya sekondari.

Watu mbalimbali wanapeana vyandarua safi, vilivyofungwa vizuri kutoka kwenye maboksi maalumu, katika mazingira ya shule ya sekondari, hali inayoonesha juhudi za kuelimisha na kulinda afya ya wanafunzi dhidi ya malaria, kwa kuimarisha mazingira salama ya kujifunza.

Mwalimu na mgambo wanakusanya na kupanga mitihani iliyofungwa vizuri kwa utaratibu juu ya meza, wanajiandaa kwa zoezi la upimaji wa wanafunzi katika ngazi ya sekondari mbele ya majengo ya madarasa yaliyozungukwa na bustani nzuri ikionyesha mandhari safi na ya kupendeza.

Kitabu cha kemia cha kidato cha tatu cha sekondari kipo tayari kutumika katika kuwafundishia wanafunzi kikiwa na maneno yaliyo wazi na mifano halisi ili kuweza kusaidia kuelewa dhana ngumu na kuimarisha ujuzi wa masomo ya sayansi kwa ufanisi mkubwa.

Jengo la kisasa la shule ya sekondari. limezungukwa na bustani ya maua yanachanua kwa rangi mbalimbali, mti umesimama kwa muonekano maridadi, mazingira safi yenye vigae yanaakisi mpangilio bora wa elimu katika mazigira rafiki kwa wanafunzi.

Ndani ya hosteli ya wanawake, vitanda vimewekwa na kutandikwa kwa mpangilio mzuri, nguo zimepangwa nadhifu ndani ya kabati. Huku wadada wameketi kwa utulivu wakibadilishana mawazo kupitia simu zao za mkononi, katika mazingira tulivu na safi ya maisha ya chuo.

Ndani ya darasa la chuo kikuu lenye miundombinu ya kisasa, na samani za kitaaluma. Mkufunzi wa kike amesimama mbele, akifundisha kwa umahiri, wanafunzi wake walioketi kwa utulivu wakifuatilia somo kwa umakini. Hali inayoakisi mazingira bora ya kujifunzia katika ngazi ya elimu ya juu.

Ndani ya darasa safi, wanafunzi wameketi kwa utulivu, wanasikiliza na kufatilia kwa makini mafunzo yatolewayo na mkufunzi, juu ya meza wana madaftari, wameshika karamu wakiandika kwa makini wanachojifunza, hali inayoonyesha mazingira safi na tulivu, yanaoonyesha elimu bora katika ngazi ya vyuo.

Wanafunzi wawili wakiume wamevalia sare ndani ya chumba maalumu cha mafunzo, wanatengeneza mitambo ya umeme kwa umakini mkubwa. Huku mashine na vifaa vya kisasa vikiwa vinatumiwa kufundisha ujuzi wa kiufundi kwa vitendo, hali inayowaandaa kikamilifu kwa taaluma za viwanda na teknolojia.